Soko au duka la nguo. Tunaona safu ndefu ya nguo zilizopangwa kwenye hangeri zikining'inia kwenye chuma. Nguo hizi zinaonekana kuwa za bei nafuu au mitumba zikiwa na rangi na mitindo mbalimbali. Nyuma ya nguo hizi kuna rundo la mifuko ikiwemo moja mwekundu wenye umbo la panda.

Hii ni duka ya nguo inayoonekana wazi. Kuna nguo nyingi zimewekwa vizuri kwenye rafu na meza. Kuna kidoli amevaa shati nyekundu na kaptura. Juu ya meza kuna tundo la nguo zilizokunjwa. Pia kuna jaketi zilizoning'inia. Nuru ndani ya duka inaonekana nzuri ikionyesha bidhaa vizuri.

Hapa kuna duka la nguo, kuna nguo kadhaa zilizoning'inia kwenye reki ikiwemo makoti na sweta. Nguo zina rangi kadhaa wa kadha kama nyeusi, kijivu na kahawia. Kuna kifaa upande wa kulia wa kuanika nguo chenye rangi nyekundu. Sakafu inaonekana kuwa na rangi ya vigae.

Duka ya nguo inaonekana kama duka ya nguo za mitumba huku nchini Kenya. Ndani ya duka kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na standi, wateja kadhaa wanaonekana wakichagu nguo. Moja wa wanawake anaonekana aki chagua fulana yenye miraba huku amevaa barakoa.

Hii ni duka la nguo sana sana mitumba lenye nguo nyingi zilizo pangwa kwenye mbao za kuning'inia. Nguo mbali mbali zinaonekana zikiwemo mashati, suruali, koti zenye rangi na mtindo tofauti. Ukuta wa nyuma una mstari wa njano na nyeupe na kuna ishara chache ukutani.

Duka la nguo la kiume lenye shati zilizopangwa kwa rundo. Shati hizo zina rangi mbalimbali kama vile nyeupe, njano, machungwa, nyekundu na buluu. Zimepangwa vizuri kwenye rafu nyeupe na juu ya rafu kuna kibao chenye bei. Eneo yote inaonekana kuwa safi na imepangwa.

Duka hili linaashiria bidhaa kadhaa wa kadha za mitindo na vifaa. Kuna mifuko ya mikono ya wanawake ya rangi tofauti kama kahawia, nyekundu, kijivu na bluu. Pia kuna vitambaa vilivyo kunjwa vyenye ruaza za miraba katika rangi tofauti kama vile kahawia, chungwa, nyekundu na kijivu.

Hii ni koti la kofia ya rangi ya kahawia isiyokolea iliyoning'inia kwenye chuma cha kuning'inia nguo labda ndani ya duka la nguo. Koti hiyo ina kofia na kamba za kukaza kofia ina pia mfuko kubwa mbele. Kwenye shingo la koti kuna lebo nyeupe yenye maandishi meusi.

Hii ni duka ya nguo na viatu. Inaonekana kuwa la kisasa na la kifahari. Kuna nguo zilizopangwa kwa utaratibu kwenye kabati na meza, na viatu vimepangwa kwenye rafu. Rangi za duka zimechanganyika na zinaashiria utulivu, na uzuri.

Hapa kuna bidhaa za mitindo ndani ya duka. Katikati kuna kidoli aliyevaa kofia kubwa ya majani, miwani ya jua, na shati lenye maua mekundu na meupe. Doli huyo amesimama nyuma ya meza iliyojaa mikoba na mapambo. Kuna visanduku vidogo vyeusi vilivyo na mapambo, kama pete.

Wateja wanaonekana mojawapo ya duka ambayo ina aina mbalimbali ya bidhaa za nguo. Nguo zenyewe zimepangwa kwa utaratibu mwafaka kutegemea bei inayoweza kuuzwa. Vilevile kuna mhudumu ambaye anawasadia wateja kwa kuwaonyesha nguo wanazohitaji, pia kujibu maswali yao.

Kidoli cheusi kilichovalia rinda fupi la rangi nyekundu na nyeusi yenye mapambo ya maua. Pia kidoli kimevaa mkufu wa dhahabu, bangili na kimebeba pochi ndogo. Nyuma yake kuna standi iliyojaa aina mbalimbali ya miwani ya jua. Mazingira inaonekana kuwa duka ya nguo na mapambo.

Kuta za duka la kuuza shani zikiwa na rafu nyingi zenye bidhaa mbalimbali kama pete, herini na shanga. Baadhi ya Shani zimewekwa kwenye boksi madogo mekundu ili kupendeza zaidi. Eneo hili ni la kuuza shani zilizopangwa vizuri na pia za kuvutia.

Hapa ni dukani ambapo nguo zinauzwa kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye reki, upande wa kushoto na katikati kuta zina rangi ya waridi na dari ina milia ya kijani kibichi na nyekundu kuna rafu zenye vitu mbalimbali kama mifuko na mapambo hili ni duka la kisasa na la kuvutia.

Upande moja wa duka kubwa ya kuuza nguo ambapo watu wengi wapo wakifanya ununuzi . Kuna meza iliyojaa kofia , mashati na nguo mbali mbali hasaa katika sehemu ya wanaume . Wateja wanachagua bidhaa wengine wakiwa wamevaa mavazi ya baridi.

Gari jeupe limeegeshwa nje ya jumba au maegesho fulani. Sehemu ya nyuma na upande wa gari linaonekana kwa wazi ,pia kuna magari mengine ambayo hayaonekani vizuri lakini yameegeshwa. Mbele ya gari kuna ghorofa iliyo na mistari nyeupe. Hii huenda ni maegesho ya makazi.

Magari yanaonekana kuwa katika maegesho baada ya safari ndefu huko bara. Watu wanaonekana wamepumzika katika nyasi iliyo kijani kibichi mno huku wengine wamesimama. Hii inakaa sherehe ya familia au ya marafiki huko bara.

Hii ni matwana ya rangi nyeupe likiwa limeegeshwa kando ya barabara karibu na jengo lenye maandishi kuwa ni korti. Hali ya hewa inaonekana nzuri, anga ni ya buluu na mawingu meupe machache. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri na lina madirisha yaliyotiwa rangi ya giza.

Hapa ni sehemu ya ndani ya gari, hasa upande wa mbele ambapo dereva hukaa na abiria wa mbele. Dashibodi ya gari inaonekana ikiwa na redio wa burudani katikati, viti navyo vimefunikwa na rangi ya kahawia iliyokoza. Pia kuna sehemu katikati mwa viti ya kuwekea mikono au kuhifadhi vitu.

Hili ni lori kubwa la kusafirisha magari ambayo imebeba magari kadhaa. Lori lina ghorofa mbili likiwa na magari yaliyopakiwa juu na chini. Magari hayo yanaonekana kuwa ya aina mbalimbali na zenye rangi tofauti.

Gari ya rangi nyeusi inaonekana kuwa katika maegesho nyumbani au mashambani ,katika sehemu ya mzigo kubebwa kuna mtu mmoja aliyeketi ,mandhari inaonekana kuwa mzuri nyasi ya kijani kibichi na miti ndefu.

Magari yameegeshwa eneo la wazi lenye nyasi ,karibu na msitu mdogo wa miti mirefu. Gari lililo mstari wa mbele la rangi ya kijivu linaonekana kuwa katika hali nzuri. Magari mengine yameegeshwa kwa mstari mmoja nyuma yake. Huenda ikawa moja wa maonyesho ya magari humu mjini.

Gari ndogo linaonekana kuwa limeegeshwa nje. Rangi yake ni kijivu iliyokolea au nyeusi na madirisha meusi. Magurudumu yake yana spika tano. Karibu na gari kuna barabara iliyo tengenezwa kwa matofali ya aina ya kipekee na kwa umbali kuna majengo na miti.

Magari kadhaa yameegeshwa katika uwanja wa wazi. Gari la kisasa la rangi ya buluu lina magurudumu ya kuvutia. Nyuma ya gari kuna miti mingi mirefu na nyasi ya kijani kibichi. Pia kuna watu wachache wanaoonekana wakitembea.

Sehemu ya ndani ya gari ya Landcruiser. Gari hili lina viti vya rangi ya kijivu na vimepangiliwa kwa mpangilio mwafaka. Pia kuna madirisha makubwa yanayotoa mwanga wa kutosha ndani ya gari. Gari linaonekana kuwa na nafasi ya kutosha kwa abiria na limeundwa ili kubeba watu wengi.

Hapa ni maonyesho ya magari ambayo magari mengi yamepangwa vizuri. Kuna watu wengi wanatembea na kutazama magari hayo. Magari yana rangi tofauti kama nyekundu, nyeupe, machungwa na kadhalika. watu wengi wamevaa nguo za kawaida na mandhari ni ndani ya jengo kuwa.

Wanaume wawili wamesimama ndani ya jumba la maonyesho ya magari mmoja amevaa shati la kijani na suruali ya kaki Nyuma yao kuna gari jeupe na mazingira ya kisasa. Huenda mmoja wa wanaume wale ameweza kununua gari au ni mawasiliano ya kibiashara ambayo wanaendeleza.

Gari jeupe limeegeshwa likiwa ndani ya jumba la maonyesho la magari. Gari linamwonekano nzuri ya kisasa likiwalimesafishwa vizuri. Juu yapicha, kuna sehemu ya simu ya mkononi inayoonyesha muda na chaji ya simu.

Hii ni sehemu ya nyuma ya gari ambayo milango ya buti imefunguliwa. Kuna nafasi kubwa ya kuhifadhi mizigo nyuma ya viti vya abiria. Gari limeegeshwa juu ya lami ya kokoto na mwangaza wa jua unaangaza sehemu ya buti, huku viti vya nyuma vinaonekana vikiwa vimesimama.

Hii ni aina ya gari ya subaru yenye rangi ya kijivu ambayo imeegeshwa karibu na ua wa chuma. gari hili lina milango minne, tairi kubwa na vioo vya giza. Nyuma ya gari kuna taa kubwa ya kuvutia na spoiler ndogo juu ya kioo cha chuma. Gari linaonekana kuwa katika eneo lenye barabara ya mchanga.

Bidhaa za shambani zikiuzwa katika kibanda au soko. Juu kuna ndoo nne zilizojaa viazi na chini yake kuna safu ndefu za karoti zikiwa na baadhi ya pilipili hoho za kijani katikati. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri ili iwe rahisi kwa mnunuzi kuchagua kwa urahisi.

Hii ni soko la mboga na matunda. Kuna meza ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, vitunguu, mahindi, kiazi na mboga za majani. Kuna mtu aliyesimama nyuma ya bidhaa akionekana kama muuzaji. Paa la soko ni la mabati au nyezo inayofanana kama hiyo. Hii ni mazingira ya soko yenye shughuli mingi.

Soko la wazi au eneo la wauzaji wa reja reja wakiuza bidhaa mbali mbali. Kuna bidhaa nyingi zilizo pangwa chini zikiwemo zana za wanyama kama tembo twiga na punda milia. Pia kuna vitu vingine vinavyo fanana na mapambo au zawadi. Watu wanaonekana wakiangalia na kuuza bidhaa hizo.

Eneo ya nje enye shuguli kadha wa kadha kando ya barbara. Kuna maua mengi ya rangi mbalimbali yakiuzwa yamepangwa kwenye meza na sakafuni. Watu wanaonekana wakiwa wamesimama huku wengine wamekaa. Hii ni mazingira ya biashara ndogo ndogo na harakati za kila siku.

Hii ni upande wa soko la bidhaa za mapambo. Kuna meza na vibanda vilivyojaa vitu kama shanga, za rangi kama mikufu, vikapu, na kadhalika. Mtu mmoja amevalia shati la bluu, na suruali nyeusi akiwa amesimama karibu na bidhaa hizo. Mandhari hii inaonyesha shughuli za kibiashara eneo wazi.

Hii ni mojawapo ya duka kubwa la bidhaa na viungo. Kuna mikebe kadhaa zilizopangwa vizuri zikiwa na viungo mbali mbali kama mdalasini, iliki, bizari ya nyama na kuku na pilau masala. Pia kuna chai ya Kenya na bidhaa nyingine zimefungwa kwenye mifuko.

Watu wanaonekana kuwa sokoni iliyo na bidhaa mbalimbali. Watu wanatembea na kufanya biashara. Upande wa kulia kuna masanduku makubwa yaliyojaa matunda hasa parachichi. Soko linaonekana kuwa na paa na nguzo za bluu. Njia ya kati ya vibanda ni pana na inaruhusu watu kupita kwa urahisi.

Soko la wazi la biashara ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa. Kuna meza mbili zilizounganishwa zilizofunikwa na nguo nyeusi, juu yake kuna rundo kubwa la viatu na sandali za aina mbalimbali za jinsia zote. Pia kuna rafu kubwa iliyojaa miwani ya jua ya rangi na mitindo tofauti.

Hili ni duka la matunda linalopatikana kando ya barabara au sokoni. Duka hili lina aina tofauti ya matunda kwa wingi kama ndizi, chungwa, embe na kadhalika. Matunda yamepangwa kwa orodha wa utaratibu ili iwe rahisi kwa mteja kuchagua anayoyataka.

Majengo mawili marefu moja likiwa na rangi ya kijani kibichi na jingine jeupe. Majengo yote mawili yana madirisha yenye nondo za chuma na pia upande wa nje. Anga linaonekana wazi na lina rangi ya bluu. Kuna waya mweusi unaovuka juu ya mjengo, huenda ni waya wa stima.

Jikoni ya kisasa iliyo na mbao za rangi nyeusi na nyeupe. Kuna kaunta ndefu yenye uso mweupe na kabati za jikoni za rangi nyeusi zimepangwa ukutani. Sakafu imetengenezwa kwa mbao. Kupitia mlango inaonekana kuna chumba kingine kisicho na thamani. Kuna taa zilizoning'inia kwenye kaunta.

Majengo mawili marefu yanayofanana yakiwa na ghorofa nyingi. Majengo hayo yamejengwa kwa kutumia matofali ya kijivu na yana madirisha mengi. Kati ya majengo hayo mawili kuna lango kubwa jeusi na uzio wa chuma wenye ncha kali juu yake. Kuna mimea michache iliyopandwa mbele ya uzio.

Mtaa wa makazi ya kifahari yenye nyumba kadhaa zinazofanana. Nyumba zimejengwa kwa mtindo unao fanana zikiwa na kuta za rangi ya manjano na paa nyekundu. Mtaa huu unaonekana kuwa safi na umetunzwa vizuri na kuna barabara iliyotengenezwa na vigae. Mandhari inaonyesha anga ya blue.

Jengo refu la kisasa linaonekana kuwa na orofa kadhaa. Liko na rangi ya kijani kibichi sehemu ya chini na sehemu ya juu na katikati ina rangi ya kahawia. Kuna madirisha mengi meusi kwenye jengo lote. Kuna mabango mawili makubwa yakionyesha nafasi ya kukodisha.

Jumba kubwa iliyojengwa kwa matofali ikiwa ua mrefu wenye ncha kali ya usalama. Nyumba hiyo inaonekana kuwa ya ghorofa moja ikiwa na paa ya rangi ya kahawia na kuta za nje zenye rangi ya manjano na mawe ya kupendeza. Hii ni mazingira ya makazi ya nyumba iliyojengwa vizuri.

Majengo mawili marefu yasiyokamilika au yanaendelea kujengwa. Jengo la kushoto lina rangi ya njano na madirisha mengi madogo ya giza. Jengo la kulia lina rangi ya kahawia na linaonekana kukamilika zaidi. Kati ya majengo hayo mawili kuna miti michache na nyumba za chini zinazoonekana kuwa makazi.

Jengo la ghorofa ambalo linaonekana kuwa jipya na pia kufanyiwa ukarabati. Lina rangi ya kijivu nje na kuta nyeupe ambazo zina mstari ya rangi nyekundu. Anga inaonekana kuwa bluu na mawingu machache. Mandhari haya yanaonyesha makaazi maalum ya kisasa.

Jengo kubwa la ghorofa iliyogawanywa kwa upande wa kadha wa kadha kwenda juu. Mbele ya jengo hilo, kuna duka la zamani na lina madirisha makubwa ya vioo. Pia kuna nyaya nyingi za umeme, zinazopita angani. Hali ya hewa inaonekana kuwa safi yenye utulivu na anga safi la buluu isio na mawingu.

Jengo refu ambalo linaendelea kujengwa ikiwa na ghorofa kadhaa. Kuna sehemu kubwa la jumba hilo ambalo halijakamilika na nguzo pamoja na vifaa vya ujenzi vinaonekana. Anga lina mawingu meupe na bluu ikionyesha hali ya hewa ya wazi na utulivu.

Hili ni bango la kuuza mali. Bango hili lina rangi ya kijani na nyekundu. Upande mmoja umeandikwa kuwa inauzwa Kwa herufi kubwa. Pia kuna nambari za simu mbili zilizoorodheshwa na majina ya watu wa kuwasiliana nao. Bango hilo linaonekana limesimama kando ya barabara au jengo.

Jengo refu la ghorofa kadhaa lina rangi ya kahawia na madirisha ya buluu. Juu ya jengo hilo kuna tanki nyeusi ya maji. Mbele ya jengo hilo kuna ukuta mrefu wa mawe na ardhi tupu iliyo na nyasi kavu. Anga ni safi na buluu.

Hili ni jumba la kifahari lenye paa ya kijani iliyojengwa katika eneo la makazi. Nyumba hii imezungukwa na ukuta wa mawe wenye urefu wa wastani. Pembeni mwa nyumba, jengo la mawe ambalo halijaezekwa vizuri na linaonekana linaendelea kutengenezwa liko hapo.

Sehemu ya duka la mkate yenye kibao kikubwa. Kuna wafanyakazi wawili, mmoja amevaa kofia nyeupe ya mpishi wakiendelea na kazi zao za upishi. Mikate na keki imepangwa kwa orodha fulani kulingana na bei tofauti. Hii huenda inapitakana mara kwa mara kwa duka kubwa jijini Nairobi.

Hapa ni ndani ya duka kubwa ambapo kuna watu kadhaa wamesimama kwenye foleni karibu na counter mbili. Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu na sakafuni. Dari ina feni na taa. Mwonekano kwa jumla inaonyesha shughuli za kawaida za ununuzi katika duka huku.

Duka hili ni la jumla au sehemu moja ya duka kubwa kama inavyoonekana kwa umbali. Safu kadhaa za makopo makubwa ya uwazi yaliyojaa bidhaa mbalimbali yamepangwa kwenye meza ya rafu. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa vitafunio kama biskuti karanga au matunda yaliyokaushwa.

Sehemu ya duka kubwa iliyotengwa kwa ajili ya vinywaji vya kuongeza nguvu . Rafu zimepangwa kwa usafi na zimejaa aina mbalimbali za vinywaji vya kuongeza nguvu vyote vikiwa zimepangwa kwa mstari tofauti kulingana na bei au ladha. Mwangaza wa buulu kwenye sehemu hiyo unaifanya kuvutia na kuvutia wateja.

Hapa kuna ghorofa refu lenye maandishi Naivas, ambayo ni duka la rejareja nchini Kenya. Pia kuna taasisi ya elimu iliyopatikana katika ghorofa ya sita ya jengo hilo. Ghorofa limezungukwa na miti na taa ya barabarani inayoonekana upande wa kushoto.

Hapa ni kiwanda au duka kubwa iliyo sehemu moja huku Nairobi. Duka hii ina bidhaa kadha wa kadha ambayo imepangwa kulingana na aina ya bidhaa. Bidhaa imepangwa kwa orodha ili rahisi kwa mteja kuchagua kulingana na bei.

Lango kuu la duka la rejareja la Naivas linalopatikana nchini Kenya. Ndani kuna mabango yanayoonyesha sehemu ya matunda na mboga. Kuna walinzi wawili wamesimama mlangoni mmoja wa kiume mwingine wa kike na ndani ya duka kuna taa nyingi zinazoangaza vizuri

Hii ni ndani ya duka kubwa. Kuna bidhaa mingi zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu na stendi. Kuna rafu zilizojaa mikate au bidhaa zilizowekwa zikiwa zimefungwa kwenye vifungashio. Kuna maeneo mbalimbali yenye bidhaa tofauti kama pombe, simu na huduma za kifedha.

Sehemu fulani ya duka kubwa au duka la jumla. Kuna rafu ndefu zilizojazwa na bidhaa. Kuna rafu zilizojaa chupa za kinywaji labda juisi au soda. Kuna rafu upande wa kulia zilizojaa bidhaa zilizopakiwa labda chakula au bidhaa za matumizi ya nyumbani. Bidhaa zote zimepangwa vizuri kwenye safu.

Moja ya duka kubwa ambayo inauza hasa bidhaa za electroniki. Bidhaa hizi ni kama majokofu, jiko na runinga. Sehemu ya mbele kuna jiko za gesi iliyopangwa kwa mstari juu ya jukwaa la chuma. Jiko haya yana rangi tofauti mojawapo ikiwa ya kahawia.

Hapa ni sehemu ya duka la rejareja ambapo bidhaa mbalimbali za usafi zimepangwa kwenye rafu. Rafu zimejaa bidhaa kama sabuni ya maji, dawa za kusafisha, mafuta ya kupaka na bidhaa za usafi wa mwili na mazingira. Sakafu ni safi mno na kuna alama ya kuonyesha mahali pa kusimama.